Gari aina ya lori la Isuzu limesimamishwa. Kando yake, ni watu. Watu hawa wanazungumza. Mtu mmoja amevalia nguo ya rangi nyeupe, jengo lina mlango wa rangi ya samawati. Ukuta wake ni wa mawe.

Shamba hili ni shamba la migomba. Migomba hizi zimepandwa katika laini . Kila mgomba lipo katika shimo yake. Nafasi pia za njia zipo katika shamba hili. Migomba hizi zipo na matawi. Matawi yake ni ya rangi ya kijani. Kando ya shamba hili pia kuna miti, miti za rangi za kijani kibichi.

Shamba hili ni shamba la mahindi. Mmea huu wa hindi, hindi lake limeoza. Hindi ambalo limeoza ni la rangi nyeusi. Hindi hili pia kuna mahindi ya rangi nyeupe. Maganda yake pia ni maganda ya rangi nyeupe. Matawi ya mahindi haya ni matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Tukutuku ya rangi nyekundu imebeba vyombo ,vyombo hivi ni vya kubebea maziwa , ndoo ya plastiki ipo na maziwa , ndoo hii inatumiwa kumwaga maziwa ,maziwa hii ni ya rangi nyeupe ,mtu huyu amevalia jaketi ,jaketi ya rangi nyeus, eneo hili limekauka eneo hili ni mahali ambapo maziwa yanachukuliwa .

Mhudumu wa mambo ya kilimo yupo shambani. Mhudumu huyu anakagua shamba la migomba. Migomba yamepandwa katika shimo. Migomba yana majani ya rangi ya kijani kibichi. Shamba hili lina nafasi ambapo mhudumu huyu wa kilimo anaweza kutembea.

Mwanasayansi wa jinsia ya kikike yupo katika maabara. Amevalia cap ya upasuaji, aproni ya rangi nyeupe na nguo ya rangi nyeusi. Katika mkono wake ameshikilia gilasi. Gilasi hiyo ipo na kitu ndani yake. Mkono wake mwingine ameushikilia dawa ambao anaufinya ili kunyunyizika kwenye katika gilasi.

Shamba la mahindi. Mmea huu ni hindi. Mahindi haya hayajakomaa, bado yanazidi kumea. Majani yake ni ya kijani kibichi. Mahindi haya yamepangwa katika umbali. Shamba hili ni la kijani kibichi. Miti zimepandwa katika au kando ya shamba hili.

Shamba hili ni shamba la mandizi. Mandizi hayana watoto, hazijazaa bado. Kuna migomba ambazo ni mirefu. Zingine ni fupi. Migomba hizi zipo na matawi. Matawi yake ni ya rangi ya kijani kibichi. Migomba zingine zipo karibu kuanguka, hazijasimama kwa wima.

Tunda ni ndizi. Ndizi moja limekatika, lingine lipo na laini , ndizi hii ni ya rangi ya njano, limewekwa juu ya mbao au meza. Meza hii ni ya rangi nyeupe. Ndizi hizi zipo tayari kulika, ni ndizi mbili.

Mmea huu ni wa ndizi. Ndizi hii halijaiva. Mgomba huu umezaa ndizi. Matawi ya migomba haya ni rangi kijani kibichi. Shamba hili limejaa migomba. Eneo la kuonyesha ya kwamba ndizi zimepandwa.

Mgomba umezaa ndizi. Ndizi hii ni ya rangi ya kijani kibichi. Mgomba mwigine umeshikiliwa na miti ili usiweze kuanguka. Shamba hili limejaa migomba ya ndizi. Migomba hizi yana majani. Majani yake ni ya rangi ya kijani kibichi.

Ng'ombe amefungwa mguu kutumia kamba. Mama ameinama. Mama huyu anakama ng'ombe. Maziwa yanaelekezwa katika ndoo. Ndoo hii ni ya rangi ya plastiki. Ng'ombe huyu yuko na titi kubwa.

Shamba hii ni shamba ya ndizi. Mgomba huu umezaa mtoto. Mtoto ambaye ameuzaa ni ndizi. Ndizi hii ni ya kijani kibichi. Matawi ya migomba haya ni ya rangi ya kijani kibichi. Shamba hili limejaa migomba. Ndizi hii halijaweza kukatwa. Bado lingali mbichi.

Paa la jumba ni la mabati. Kando ya jumba hili ni shamba la migomba. Migomba haya, mengine ni madogo, mengine ni mafupi. Migomba haya yana matawi ya rangi ya kijani kibichi. Chumba hili, kando yake ni uwanja. Uwanja huu upo na nyasi ya rangi ya kijani kibichi.

Mgomba umezaa ndizi. Ndizi hii ni ya rangi ya njano. Ishara ya kuwa limeiva. Mtu amevalia kofia. Mtu huyu ameinua mkono wake kushikilia ndizi hii. Mgomba huu uko na matawi. Matawi yake ni ya rangi ya kijani kibichi.

Watu wawili wameshikilia mtungi wa maziwa. Maziwa yanaweza kuwa yanamiminwa katika mashine. Kichungi kinatumika ili kiweze kupitisha maziwa haya yawe safi. Watu hawa wamevalia aproli, aproli ya rangi nyeupe, pia watu hawa wamevalia barakoa.

Ndizi limechongwa na kutolewa maganda. Mkono umeshikilia ndizi. Kando ya ndizi hii iliyochongwa, ni ndizi ambazo bado hazijachongwa. Zina rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizi zimewekwa juu ya chombo fulani.

Pembe moja ya ng'ombe limesimama na lingine limelala. Ng'ombe huyu anakamuliwa. Anakamuliwa na mtu. Mtu huyu ameinama, ameshika titi lake kutumia mikono miwili. Maziwa yanamwagika katika ndoo ya plastiki. Hali ya anga au hali ya hewa ni ya jua.

Ndizi ya rangi ya kijani kibichi inawekwa chini. Mama amesimama. Mkono wake ameuweka katika boksi. Mama huyo yuangalia. Kando ya mama huyu ni miti ya migomba. Migomba hii ikona majani. Majani yake ni ya kijani kibichi.

Mgomba umepandwa katika shimo. Shimo moja lina migomba miwili na watoto wake. Migomba haya yako katika nafasi zao tofauti tofauti. Migomba yana majani ya rangi ya kijani kibichi. Shamba hili limejaa migomba.

Donge jeupe lenye mviringo limeekwa ndani mwa kikapu, kikapu hii kimesokotwa, donge hili ni la aina la jibini la kienyeji. Picha inaonekana kuchukuliwa katika eneo la changarawe. Kando mwa kikapu hiki kuna ndoo ya plastiki ya samawati, pia kuna metali ya ndoo.

Mkulima anamnyunyuzia ng'ombe dawa. Ng'ombe huyu ni wa rangi nyeusi na madoa ya rangi nyeupe. Mkulima amevalia aproni ya rangi ya njano na kofia ya rangi ya njano, mtungi ulio katika mgongo wake ni wa rangi ya njano.

Mawingu ni meusi, vyombo vya vyuma vimewekwa mchangaraoni .Vyombo hivyo hutumika kuhifadhi maziwa. Mkulima anashikilia chombo anamwaga maziwa katika eneo flani. Eneo ambalo linatumika kumwagiwa maziwa ni la rangi nyeupe. Nyuma ni jengo, jengo hili liko wazi. Kando ya jengo hili ni mimea, mimea ya miti ya kijani kibichi.

Bango la duka la Destiny Diaries. Ng'ombe wa rangi nyeusi na madoa ya rangi nyekundu. Watu wamesimama nje. Mashine ya kutoa maziwa limeandikwa kwa jina na rangi nyeupe Milk ATM. Mwanaume ameweka mkono wake katika mfuko. Amevalia long'i ya rangi nyeusi.

Jumba la kutengeneza maziwa. Maziwa yanamwangwa katika chombo. Chombo ambacho kina shimo ndani. Vyombo ambavyo vinatumiwa kumwagia maziwa ni vya vyuma. Watu wawili wanashikilia chombo hiki. Watu hawa wamevalia kofia ya rangi nyekundu. Watu wengine wapo katika lango.

Shamba ni la migomba. Migomba huzaa ndizi. Migomba haya katika mchanga wake kuna migomba midogo. Migomba imeweza kupandwa kando kando. Karatasi limeweza kuingizwa ndani na kumwagiwa mchanga. Matawi ya migomba haya ni ya rangi ya kijani kibichi.

Mawingu ni meupe pepepe. Miti ni ya rangi ya kijani kibichi. Wanyama wapo chini ya kibanda. Wanyama hawa baadhi yao ni wa rangi nyeusi na rangi nyeupe. Mtu mrefu amevalia shati ya rangi ya samawati. Amevalia long'i.

Mgomba wa ndizi ushatoa ndizi. Mama huyu ameshikilia ndizi hii. Mama huyu amevalia shati. Shati hii ni ya rangi nyeupe. Mgomba huu upo na matawi. Matawi yake ni ya rangi ya kijani kibichi. Migomba yameweza kupandwa katika shamba hili. Mama huyu pia amevalia miwani.

Mkulima huyu ameshika kifaa. Katika mkono wake yupo na glavu. Glavu hii ni ya rangi nyeusi. Kifaa hiki ameweza kuliweka katika matiti ya ng'ombe huyu. Ng'ombe huyu yupo na matiti. Matiti yake yanaonekana ni matiti matatu.

Mtu mmoja ameweza kushikilia chombo cha kukama, mtu mwingine yupo katika chini ya matiti ya ng'ombe, ng'ombe watatu wanaweza kukamuliwa, ng'ombe hawa wanakamuliwa kwa kutumia stima na maziwa yao yanaweza kuwekwa katika jerikani ambacho ni cha chuma.

Shamba hii ni shamba ya ndizi. Shamba hili lipo na ndizi tayari limeiva katika migomba miwili. Migomba haya yamewezwa kupandwa au yameweza kutenganishwa na migomba mingine. Njia pia imewezwa kuachwa katikati ili kumuwezesha mkulima kupita. Majani ya migomba haya ni ya rangi ya kijani kibichi.

Chumba hiki ni maabara, mwanasayansi amevalia aproni ya rangi nyeupe. Kando yake ni meza, meza hii imetumiwa kuweka kifaa juu yake, mbele yake ameshikilia chuma na mbele yake pia kuna vikombe vya rangi nyeupe.

Watu watatu ambao wako chumbani wameweza kuvalia aproni yenye rangi nyeupe, miguuni mwao wako na gumboots yenye ni rangi nyeupe. Mwanamke mmoja ameweza kuketi katika kiti. Kuna jiko ambao inaweza kuwekwa katikati na wanaume wawili wanaweza kukoroga kitu fulani ndani yake.

Mti mrefu umetumiwa kushikilia mgomba. Mgomba huu upo karibu kwanguka. Mgomba huu umezaa ndizi. Ndizi hizi ni za rangi ya kijani kibichi. Mtu huyu ameshikilia ndizi. Ili, ndizi hii isianguke. Mtu huyu ni wa kimo cha refu. Mtu huyu amevalia gambuti mguuni mwake.

Shamba hii ni shamba ya mandizi. Ndizi zimeweza kuwekwa chini kwa kutumia matawi ya ndizi. Mtu mmoja ambaye ni mwanaume amesimama. Amesimama huku akionekana kuinama kidogo. Amevalia nguo yenye ni rangi ya nyeusi. Mtu mwingine pia ameweza kupiga magoti na huku mwenye shamba pia anaweza kuzungumza akitazama ndizi.

Mtu huyu ameweza kuvaa shati ya rangi nyeupe. Mguuni mwake yupo na gumboot ya rangi nyeupe. Kando yake ni ng'ombe. Ng'ombe huyo ni wa rangi nyeupe na madoa ya nyeusi. Isitoshe, katika jumba hili, ng'ombe huyo ameweza kukabidhiwa ili kuweza kufanyiwa usafi. Maji pia yanaweza kutiririka.

Ng'ombe wanne wameweza kuwekwa katika zizi moja. Kati ya hawa ng'ombe wanne, kuna ng'ombe mmoja ambaye yuko na tagi. Tagi lake ni la rangi ya kijani kibichi . Ng'ombe hawa wanne wapo na madoa ya rangi nyeusi iliyochanganyika na rangi nyeupe.

Uwanja huu upo na nyasi kidogo. Nyasi hizo ni za rangi ya kijani kibichi. Ng'ombe hawa wawili wamelala chini. Ng'ombe mmoja yuaonekana kama ameaga dunia. Ng'ombe hawa ni wa rangi ya madoadoa nyeusi na rangi nyeupe.

Hili ni shamba la ndizi. Mgomba mmoja umeshaa zaa ndizi. Ndizi hii ni ya kijani kibichi. Migomba haya yameweza kuzaa watoto wao. Majani ya migomba haya ni ya kijani kibichi. Uwanja huu wote umejaa migomba.

Mmea huu ni mahindi. Mahindi hii ipo na shida kwa sababu matawi yake yameweza kukulwa na wadudu. Kuna baadhi ya matawi ambayo yameweza kutoboka toboka. Matawi zingine au mimea hii zimeweza kukaribiana. Ndani mwa shamba hili hamna magugu. Shamba hili lipo safi sana.

Shamba hii ni ya mandizi. Migomba mingi yapo na ndizi. Ndizi hizi ni za rangi ya kijani kibichi. Matawi ya migomba hii ni za rangi ya kijani kibichi. Mtu huyu ameweza kujishika kiuno. Anatazama shamba hili. Amevalia long'i ya rangi ya nyeupe.

Anayemkamua ng'ombe ni wa jinsi ya kike amevalia long'i ya rangi ya samawati. Anaweza kukamua ng'ombe huyo kutumia mkono wake. Yupo na chupa ambayo anaitumia kuweza kuingizia maziwa.Ng'ombe huyu amefungwa mguu, amefungwa mguu kwa kutumia kamba.Ng'ombe huyu yupo na rangi nyeupe na madoa ya rangi nyeusi. Anaposimama ni mahali pa kijani kibichi.

Mwanamke amevalia aproni ya rangi ya samawati na yupo na mtungi katika mgongo wake wa samawati. Anaweza kumnyunyizia ng'ombe dawa katika mgongo wake na ng'ombe huyu ni ng''ombe mwenye rangi nyeupe.

Mwanamke huyu ameshikilia ndo, ndani mwa ndoo hii, kuna maziwa, maziwa hii yanamwagwa, yanamwagwa kwa kutumia ndoo, maziwa haya yanamwagika katika chombo fulani, chombo hichi ni kitambaa, kitambaa hii ni cha rangi nyeupe, mwanamke huyu pia amevalia barakoa, amevalia proli, ya rangi nyeupe.

Watu wanne wameweza kusimama, watu watatu wako mbele ya mtu mmoja ambaye ameweza kuwaelekeza. Mtu huyu ambaye ni wa jinsia ya kiume amevalia aproni ya rangi nyeupe. Kuna mwanamke pia ambaye ameweza kushikilia fimbo mkononi mwake na kuvalia shati nyeupe na long'i nyeusi. Katikati ya wanawake hawa ni mwanaume, mwanaume huyu yupo na miwani.

Migomba mitatu yameweza kuzaa ndizi au kutoa watoto. Ndizi hizi ni za rangi ya kijani kibichi. Migomba hizi ziko na matawi. Matawi yao ni ya rangi ya kijani kibichi. Shamba hii ni shamba ya ndizi. Migomba yameweza kutapakaa kila mahali.